Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wanapatiwa mafunzo na wazee wawili walioketi katika madawati, wakiwa wanatumia madaftari na kalamu ya kuandikia, ili kuwafunza wenzao waliowazunguka.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume watu wazima, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini mwalimu ambae anawapatia elimu wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazowaziba pua pamoja na mdomo.

Kundi la watu wazima, wakiwa wanapatiwa elimu na wazee wawili walioketi katika viti, wakiwa wanatumia madaftari pamoja na kalamu ili kuandika na kuwafundisha wenzake waliomzunguka.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa watu wazima walioketi katika viti wakiwa wamemzunguka wakimsikiliza kwa makini. Mwalimu huyo ambaye ameshikilia kompyuta mpakato mkononi anayetumia kwa ajili ya kufundishia.

Kundi kubwa la watu wazima, wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi huku wengine wakisimama ndani ya jengo kubwa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na mwalimu.

Wamama wakiwa katika chumba cha darasa ambapo, wanapewa mafunzo wakitumia vitu mbalimbali kama vile madaftari na vitabu ili kujifunza na kuelekezana.

Watu wazima wa kike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu anayewafundisha; wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazowazuia katika pua na mdomo.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamejikusanya katika jengo kubwa, ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu, wakiwa wanasikiliza kwa umakini.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa watu wazima walioketi katika viti wakiwa wamemzunguka, mezani kukiwa na madaftari, majarida pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wanatazama kifaa cha kielektroniki ambacho kipo juu ya meza, wakiwa wanapewa mafunzo ya utumiaji wa wa kifaa hicho.

Kundi la watu wazima wakike na wa kiume wakiwa wanapatiwa mafunzo na mzee aliyeketi katika kiti, akiwa anatumia madaftari pamoja na kalamu kuwaelekeza wenzake waliosimama wakimzunguka.

Kundi la watu wazima wakiwa wanapatiwa elimu kutoka kwa wazee wawili walioketi katika kiti. Wakiwa wanatumia madaftari na kalamu ya kuandikia ili kuwafundisha watu waliowazunguka.

Watu wazima wa jinsia kike na kiume wakiwa wamesimama na kujipanga katika muundo wa duara, wakiwa wanapewa elimu mbalimbali. Nyuma yao kukiwa na bango ambalo limetengenezwa kwa rangi tofauti tofauti likiwa na maandishi.

Kundi la watu wakiwa wanapatiwa elimu na mwanamke aliyevaa kofia kichwani kuhusu nishati safi ya kutumia sola, zikiwa zinawasha taa za rangi mbalimbali.

Mwalimu wa kiume, akiwa amesimama katikati ya chumba, akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika viti wakiwa wamemzunguka, akitumia kompyuta mpakato aliyoishikilia mkononi kwa ajili ya kufundishia.

Wamama watu wazima wakiwa wanapewa mafunzo ya ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani, na mmama alieketi katika kiti wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni la kabila la kimasai pamoja na shanga.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wanatazama kifaa cha kielotroniki ambacho kipo juu ya meza, wakiwa wanapewa mafunzo ya utumiaji wa kifaa hicho.

Kundi la watu wazima, wa kike na wa kiume, ambao wamesimama ili kupiga picha ya pamoja, huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali, kama vile; kompyuta mpakato, makaratasi ambayo hutumika kwa ajili ya kujifunzia.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa wanapatiwa elimu ya ushonaji wa nguo, kwa kutumia cherehani wakiwa wamevaa mavazi ya kabila la wamasai, pamoja na shanga shingoni na vichwani.

Kundi la watu wazima, wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wanafundishwa, pia wakielekezana kwa kutumia vitabu, madaftari pamoja na kalamu.

Watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wanapatiwa mafunzo wakiwa ndani ya chumba, ambapo kuna meza yenye makaratasi au madaftari pamoja na kompyuta mpakato ambapo mwalimu anatumia kuwafundishia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wamezunguka kwenye meza ambayo ina kifaa cha kielektroniki, wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kifaa hicho.

Watu wazima wakiwa wameketi katika chumba cha darasa, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa inayoziba mdomo pamoja na pua, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari.

Kundi la watu wazima, wakiwa wanapatiwa elimu kuhusu nishati safi na mwanamke aliyevaa kofia kichwani, ambaye anaonyesha taa zikiwa zinawashwa kwa kutumia umeme wa sola.

Mwalimu akiwa anawafundisha watu wazima, wa kike na wa kiume walioketi katika madawati ndani ya darasa, mmojawapo akiwa anaandika katika ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa kundi la watu wazima walioketi katika viti vya plastiki oneo la nje, pembezoni kukiwa na mistari iliyopandwa mazao.

Watu wazima wakioa wamejikusanya na kupatiwa elimu na wazee ambao wameketi katika madawati, wakiwa wanatumia madaftari pamoja na kalamu, ili kuwaelekeza wenzao waliowazunguka.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu au semina kwa watu wazima ambao wameketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini, mezani kukiwa na madaftari madogo pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Mwalimu akiwa anawafundisha watu wazima, wa kike na wa kiume, walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini, huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa watu wazima waliopo ndani ya darasa wameketi, mmoja wao akiwa anaandika katika ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Watu wazima wakiwa wanapatiwa elimu wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa ambapo wanapewa maelekezo wakitumia vitabu, madaftari pamoja na kalamu kwa ajili ya kujifunzia.

Watu wazima wa kike na wa kiume waliovaa mavazi mazuri na kupendeza, wakiwa wamesimama kwa pamoja kwa ajili ya kupigwa picha, huku kukiwa na meza yenye vitabu mbalimbali pamoja na makaratasi.

Kundi la watu wazima wakiwa wanapatiwa mafunzo kuhusu nishati safi na mwanamke aliyevaa kofia kichwani, akiwa anawaonyesha taa zikiwaka kwa kutumia sola.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, ambao wameketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, huku mezani kukiwa na madaftari, kalamu pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa watu wazima, waliyoketi katika madawati ndani ya darasa, mmoja wao akiwa anaandika katika ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama katikati ya chumba ambapo anatoa elimu kwa watu wazima walioketi katika viti wakimzunguka, akiwa anatumia kompyuta mpakato aliyoishikilia mkononi.

Mwanamke akiwa katika duka kubwa, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitabu vya aina mbalimbali; vikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao, ambazo zimepakwa rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya duka kubwa, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitabu mbalimbali, vikiwa vimehifadhiwa katika rafu za mbao ambazo zimepakwa rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa katika duka kubwa ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitabu vya aina mbalimbali, vikiwa vimehifadhiwa katika rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali vikiwa na sehemu za kuteleza; zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupakwa rangi mbalimbali, chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali, kukiwa na jengo la maghorofa na viwanja vya michezo ambavyo vina bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma, pamoja na plastiki za rangi tofautitofauti, chini kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na jengo la ghorofa linalotumika kama madarasa, pia Kuna viwanja vya michezo vyenye bembea na nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiume kipindi atakapo anguka.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na plastiki zikipakwa rangi mbalimbali, chini kuna mchanga laini ambao huwakinga watoto wasiumie kipindi watakapoanguka.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea ambazo zimetengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki, zikipakwa rangi mbalimbali, chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mwanafunzi asiweze kuumia kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na chuma, zikipakwa rangi mbalimbali. Chini kukiwa na mchanga laini ambao kumkinga mtoto, asiumie kipindi atakapoanguka.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na plastiki; zikipakwa rangi mbalimbali, chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na sehemu za kuteleza zilizotengenezwa kukutumia plastiki na kupakwa rangi za aina mbalimbali, chini kukiwa na mchanga laini ambayo inamkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia vyuma pamoja na plastiki zikipakwa rangi tofautitofauti. Chini kukiwa na mchanga laini ambao huwakinga wanafunzi wasiumie kipindi watakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizo tengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na plastiki vikipakwa rangi mbalimbali. Chini kukiwa na mchanga laini ambao umkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mwanamke akiwa anapanda katika ngazi kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wa darasa ambalo ni la wanafunzi wa awali, likiwa na picha za midoli zimechorwa katika kuta za darasa hilo.

Mwanamke akiwa anapanda katika ngazi ili kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, kwa shule ya awali kukiwa na picha za midoli ambazo zimechorwa katika kuta za shule hiyo.

Mazingira mazuri ya shule ya awali, kukiwa na jengo la madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki, zikipakwa rangi mbalimbali, pia kuna nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapo anaanguka.

Mazingira ya shule ya awali, kukiwa na viwanja vya michezo vyenye sehemu za kuteleza, zilizotengenezwa kwa plastiki na kupakwa rangi mbalimbali, chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na chuma zikipakwa rangi mbalimbali, pia kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na sehemu za kuteleza, zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupakwa rangi mbalimbali, chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mwanamke akiwa anapanda katika ngazi ili kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wa shule ya awali kukiwa na picha za midoli zimechorwa katika kuta za shule hiyo.

Mazingira ya shule ya awali, kukiwa na jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, ambazo humlinda mtoto asiumie kipindi ambacho aanguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na jengo la madarasa, pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea na mabanda madogo; ambapo kuna ukoka wenye majani ambayo ya rangi ya kijani, yanayomkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Wanawake wawili wakiwa wanafanya majadiliano, ya kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mojawapo amekishika na mwingine aliyevaa miwani akiwa anamuelekeza kwa kunyoosha kidole katika kurasa ya kitabu hicho.

Wanawake watu wazima walioketi katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu baadhi yao wakiwa wamebeba pochi wakijadiliana maswala mbalimbali, huku nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa maandishi ya rangi nyeupe.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika eneo lenye mandhari nzuri ya miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani. Mmoja wapo akiwa ameshika kitabu akimuelekeza mwenzake aliyesimama pembeni.

Vijana wakiume waliovaa sare wakiwa ndani ya jengo kubwa, wakipatiwa mafunzo ya utumiaji na utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza, ambavyo huhifadhiwa katika maboksi.

Watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba. Wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza kubwa zenye rangi ya kahawia.

Mama akiwa ameketi katika kiti ndani ya darasa, akiwa anaandika katika daftari kwa kutumia penseli, pia kuna kitabu kilichopo juu ya meza, pamoja na kifutio.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe akiwa amesimama mbele ya meza, akinyoosha kidole katika karatasi akimwelekeza mwenzake, ambaye ameketi kwenye kiti na kutazama karatasi hiyo.

Kikao au mkutano wa watu wazima, ambao wapo katika mandhari yenye miti mirefu, inayotoa vivuli wakiwa wameketi katika nyasi fupi za rangi ya kijani, wakimsikiliza kiongozi wao ambaye amesimama katikati yao.

Wazee wa kike wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa ili kupatiwa elimu isiyo rasmi na mwalimu, huku wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari yaliyopo juu ya madawati.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wameketi katika viti, wakifundishana kwa kutumia kitabu kilichopo juu ya meza, pamoja na kompyuta mpakato, ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kujifundishia.

Kundi la watu wengi wa kike kwa wa kiume wakiwa wameketi katika madawati kwenye eneo la nje lenye nguzo za chuma zilizoshikilia paa la eneo hilo wakiwa wanatazama karatasi za rangi tofauti tofauti zilizopo juu ya madawati.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la rangi nyeupe akiwa amesimama mbele ya darasa pembeni ya ubao wa rangi nyeusi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika viti huku mezani kukiwa na madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume aliyevaa kanzu refu ya rangi nyeusi, akiwa amesimama mbele ya darasa na kutoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi katika viti, huku nyuma yao kukiwa na rafu zilizo na vitabu mbalimbali.

Mwanaume akiwa anatoa elimu kwa kundi la mama walioketi katika viti, huku kukiwa na ubao wa rangi nyeusi, uliobandikwa makaratasi makubwa yenye rangi nyeupe.

Wanawake watatu waliofunika vichwa vyao kwa kutumia vitambaa au vitenge, mwnaume mmoja aliketi katika viti wakifundishana kw kutumia madaftari na meza zilizopo juu ya meza.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wamevaa sare za fulana za rangi ya bluu bahari zenye nembo ya viganja vya mkono vyenye rangi tofautitofauti.

Kundi la vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika viti wakifanya zoezi la kuchora alama mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi, wakichora katika makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Vijana wa kiume waliosimama katika eneo la nje wakiwa wanafanya shughuli za kuchuna nyaya kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza ili kuviunganisha na kompyuta mpakato na kupata mtandao.

Wanawake pamoja na wanaume wa dini ya kiislamu kutokana na uvaaji wao, wakiwa wameketi katika viti wakizunguka meza kubwa yenye kitambaa cha rangi cheupe huku wakifanya majadiliano; na mmoja aliyesimama akiwa na ongoza kikao hicho.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika viti vya rangi ya machungwa, vilivyo katika mistari iliyonyooka huko mmoja wao akiwa amesimama akiwa anazungumza kuchangia mada au kujibu swali.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa watu wazima walioketi katika viti vilivyopo ndani ya darasa lenye madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo juu ya meza kukiwa na vitu mbalimbali kama vile vitabu madaftari makaratasi na kalamu.

Mwalimu akiwa anawaelekeza wanafunzi wenye umri mkubwa, walioketi katika madawati ndani ya darasa, akitumia kitabu kilichopo juu ya dawati, pamoja na kalamu kwa ajili ya kuandikia.

Kundi la watu wazima wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa ambayo yanaweza kukaliwa na watu wawili kila mmoja akiwa anasikiliza kile anachofundishwa na kuandika katika madaftari.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati, yaliyopo ndani ya darasa ambalo lina ubao wa rangi nyeupe wakiwa wanapatiwa mafunzo.

Wanawake wawili pamoja na mwanamume mmoja wakiwa wameketi katika viti wakitazama kile kilichopo katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mtaalamu wa afya wa kike aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu, akiwa anawapatia elimu, wamama waliobeba watoto wao, kuhusu utunzaji au uleaji bora wa watoto wachanga.

Kundi la wanaume na wanawake watuwazima wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, wakizunguka meza kubwa rangi nyeupe kukiwa na madaftari kalamu wanazotumia kwa ajili ya kujifunza.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa, mkononi akiwa ameshikilia karatasi au cheti cha kuhitimu mafunzo ambacho kina jina lake pamoja na sahihi.

Vijana wakike na wa kiume wengi wao wakiwa wamevaa barakoa, wameketi katika viti vilivyopo mwanzoni mwa shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi, wakiwa wanapatiwa elimu na mwanaume aliyesimama mbele yao.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika madawati, wakiwa wameva sare za masweta meupe na mashati ya bluu wakimsikiliza mwalimu kwa makini.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe kikiwa na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho kinatumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Karatasi jeupe ambalo limechapishwa kwa maandishi ya rangi nyeusi, lenye hesabu za kujumlisha na kutoa; ambazo hufundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi, zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa nafundisha somo la hisabati kwa vitendo kwa wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za masharti ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike ambaye amejifunga kitambaa kichwani akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Kuta za darasa ambazo zina vibandiko vyenye siku za wiki kama vile: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamishi, Ijumaa na Juma mosi. Vikiwa vimeandikwa kwa lugha ya kiingereza vinavyotumika kufundisha wanafunzi wa shule ya msingi.

Vitabu vilivyochapishwa vya hadithi na simulizi, ambavyo hutumika kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi, vikiwa na picha mbalimbali ambazo hurahisisha katika uelewaji wa wanafunzi.

Mazingira ya jengo ambalo limepakwa rangi nyeupe la madarasa ya shule ya msingi, kukiwa na kibaraza ambacho kina nguzo ndefu za chuma zilizopakwa rangi nyeusi, zinazoshikilia paa la madarasa hayo.

Kuta za darasa zikiwa na vibandiko vinavyoonyesha siku za wiki, kama vile: jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi; vikiwa vimeandikwa kwa lugha ya kiingereza ili kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Mazingira ya shule ya msingi, kukiwa na jengo la madarasa likionekana kwa mbali. Bustani yenye miti mirefu inayotoa vivuli na nyasi fupi za rangi ya kijani zikiwa zimezungukwa na maua.

Karatasi la rangi jeupe lililochapishwa kwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi, yakiwa na maswali ya hisabati, yakujumlisaha na kutoa ambayo hufundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi likiwa limejazwa na kusahihishwa kwa kalamu nyekundu.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo kubwa la madarasa, nje kuna ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na maua marefu ambayo yamechongwa vizuri.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa ambapo anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la hisabati, kwa kutumia vifaa mbalimbali ambavyo vipo juu ya meza.

Kitabu chenye makaratasi ya rangi nyeupe kilichochapishwa kwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi, kikiwa kinatumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi masuala ya usafi wa mwili; kikiwa na picha ambazo huwasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Jengo la madarasa ya shule ya msingi, likiwa lina madawati taa zilizofungwa juu zikitoa mwanga wa kutosha milango iliyotengenezwa kwa vioo, na picha ambayo ina ramani ya dunia.

Chumba cha darasa la shule ya msingi kukiwa na madawati yaliyojipanga katika mistari, taa refu ambazo zinatoa mwanga wa kutosha na milango iliyotengenezwa kwa vioo, pia kuna picha ambayo ina ramani ya dunia.

Mazingira ya shule ya msingi, kukiwa na jengo ambalo hutumika kama madarasa, lenye paa la rangi nyekundu, kukiwa na kiwanja kikubwa cha michezo chenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo refu ambalo hutumika kama madarasa, nje kukiwa na viwanja vya michezo vyenye nyasi fupi za rangi ya kijani zilizozungukwa na maua marefu.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa. Liikionekana kwa mbali na bustani kubwa yenye miti mirefu inayotoa vivuli kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani zilizozungukwa na maua.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo ambalo hutumika kama madarasa, lenye paa la rangi nyekundu nje kukiwa na eneo lenye uwazi likiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa likionekana kwa mbali, na bustani nzuri yenye miti mirefu inayotoa vivuli, ikiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na maua yaliyozunguka bustani hiyo.

Mwalimu wa kike ambaye amejifunga kitambaa kichwani akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiandika katika ubao wenye rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi, kukiwa na jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa, pamoja na bustani yenye ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani uliozungukwa na maua. Pia kuna viwanja vilivyotengenezwa maalumu kwa maegesho ya magari.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Kuta za shule ambazo zimebandikwa kwenye karatasi, vinavyoonyesha siku za wiki kama vile: jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi, vikiwa vimebandikwa kwa lugha ya kiingereza zinazotumika kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Kuta za chumba cha darasa la shule ya msingi likiwa na vibandiko vilivyoandikwa siku za wiki, kama vile: jumapili, jumatatu, jumanne, ,jumatano, alhamisi, ijumaa, jumamosi, kwa mtiririko huo kwa lugha ya kiingereza.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo ambalo hutumika kama madarasa, pamoja na viwanja vyenye uwazi mkubwa vilivyo na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Kabati ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma na kupak wa rangi nyeupe, likiwa linatumika kuhifadhia mafaili ambayo yana makaratasi au mitihani ya wanafunzi.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa, pia kuna bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani zilizozungukwa na maua, na miti mirefu ambayo inatoa vivuli.

Rafu za mbao ambazo zimepakwa rangi nyeupe zinazotumika kuhifadhia mitihani, makaratasi, madaftari au mafaili ya walimu wa shule ya msingi.

Mwalimu wa kike, akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha somo la hisabati kwa vitendo kwa wanafunzi wa shule ya msingi ambao wameketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa, nje kuna bustani yenye maua mazuri pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani na miti inayotoa vivuli vizuri.

Jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi, likiwa na ngazi ambazo zinatumika kupanda juu na kushuka chini, kwa nje kuna bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na maua.

Chumba cha darasa la shule ya msingi kukiwa na taa refu zinazotoa mwanga wa kutosha, madawati, milango iliyotengenezwa kwa kutumia vioo, ubao mweusi na picha yenye ramani ya dunia.

Mwalimu wa kike aliyevaa ushungi kichwani, akiwa anafundisha somo la kingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Akiandika katika ubao wa rangi nyeusi, akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Kitabu kilichochapishwa ambacho kina karatasi ya rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho kinatumika kufundishia somo la kiswahili kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Kikiwa na picha ambazo huwasaidia wanafunzi hao kuelewa kwa uharaka.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe na masweta ya bluu.

Kabati au rafu za chuma ambazo zimepakwa rangi nyeupe, zikiwa zinatumika kuhifadhia mafaili ambayo, yana makaratasi au mitihani ya wanafunzi.

Kitabu kilichochapishwa kwa karatasi nyeupe kikiwa na maandishi ya rangi nyeusi. Ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi kuhusu usafi wa mwili, kikiwa na picha mbalimbali; ambazo husaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa na picha ambazo huwasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la gorofa ambalo hutumika kama madarasa. Nje kukiwa na bustani nzuri yenye nyasi fupi za rangi kijani pamoja na maua yaliozunguka; pia kuna sehemu ya maegesho ya magari.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi ya nyeusi, ambacho hutumika kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Ofisi za walimu wa shule ya msingi kukiwa na rafu za mbao, ambazo zimepakwa rangi nyeupe zinazotumika kuhifadhi vitu mbalimbali, kama vile makaratasi madaftari au mafaili.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anafundisha somo la hisabati, kwa wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Chumba cha ofisi cha walimu wa shule ya msingi, kukiwa na rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe, zinazotumika kuhifadhia vitu mbalimbali, kama vile; makaratasi, mitihani au mafaili.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa la madarasa, pamoja na bustani yenye ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani; uliozungukwa na maua, pia kuna eneo lililotengwa maalumu kwa ajili ya maegesho ya magari.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa. Nje kukiwa na miti mirefu inayotoa vivuli pamoja na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani zilizozungukwa na maua.

Mwalimu wa kike ambaye anafundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akitumia kalamu maalum ambayo inatumika kuandikia katika ubao wenye rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa yakionekana kwa mbali, pamoja na bustani yenye miti mirefu inayotoa vivuli vizuri, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na maua yaliyoizunguka bustani hiyo.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa, nje kukiwa na miti mirefu inayotoa vivuli pamoja na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ikiwa imezungukwa na maua.

Mazingira ya shule ya msingi, kukiwa na jengo la ghorofa linlotumika kama madarasa, pamoja na bustani yenye ukoka, yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, uliozungukwa na maua, pamoja na sehemu za maegesho na magari.

Kitabu kilichochapiswa chenye karatasi nyeupe pamoja na mandishi ya rangi nyeusi. Kinachotumika kuwafundishia wanafunzi wa shule za msingi kuhusu usafi wa mwili. Kikiwa na picha mbalimbali ambazo huwasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Kitabu kilichochapishwa ambacho hutumika kufundishia somo baiolojia, kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha nne, ikiwa nitoleo la tano. Kikiwa kina picha ya daktari akiwa anamsikiliza mwanamke aliyeketi upande wa pili wa meza.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama mbele ya darasa ambapo kuna bahasha za rangi ya kijani ndani yake zikiwa na mitihani.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliyovaa sare zinazofanana wakiwa wameketi katika madawati, kila mmoja akiwa na karatasi au mtihani wenye maswali ambao anapaswa kuujaza kwa usahihi.

Mwanamke akiwa amechuchumaa katika maktaba ya shule ya sekondari, akiwa anachagua kitabu kutoka katika rafu zilizotengenezwa kwa mbao zikiwa na vitabu vingi vya aina mbalimbali.

Wanaume wawili ambao ni walimu wa shule za sekondari, wakiwa wamesimama nje ya jengo la madarasa, wakifungua bahasha ambazo zina mitihani, ikiwa imepangwa juu ya meza iliyopakwa rangi ya kahawia.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo la ghorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa. Nje kukiwa na eneo la uwazi mkubwa ambao hutumika kama sehemu ya makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi; kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati, pamoja stuli refu ambazo hutumika kwa ajili ya kukalia.

Vijana wawili wakike na wakiume wakiwa wameketi katika dawati ndani ya darasa ambapo wanajifunza kwa kutumia vitabu mbalimbali, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Kitabu kilichochapishwa ambacho hutumika kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu wa kidato cha tatu, kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anachanganya kemikali za aina mbalimbali.

Walimu wa shule za sekondari pamoja na wasimamizi wa mitihani. Wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya bluu na nyeupe, ambazo zina mitihani iliyohifadhiwa katika maboksi, yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Chumba cha darasa ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kikiwa na ubao wa rangi nyeupe viti pamoja na meza zenye kompyuta mpakato juu yake, pia kuna madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vyoo ambayo huingiza mwanga wa kutosha.

Wanafunzi wawili wakike wakiwa katika maktaba, ambayo ina vitabu vya masomo mbalimbali, vikiwa vimehifadhiwa na kupangiliwa katika rafu za chuma zilizopakwa rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa amechuchumaa katika maktaba ya shule ya sekondari ambayo ina vitabu vya aina mbalimbali vilivyohifadhiwa au kupangiliwa katika rafu za mbao.

Mwalimu wa kike wa shule ya sekondari akiwa ndani ya ofisi yake ameketi kwenye kiti, akiwa anafanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi yaliopo juu ya meza.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu ambalo hutumika kama madarasa, nje kukiwa na sehemu za mabenchi kwa ajili ya kukalia; na miti mirefu ambapo inatoa vimvuli vizuri.

Wasimamaizi wa mitihani pamoja na waalimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama mbele ya chumba cha darasa, ambapo kuna mitihani iliyohifadhiwa katika bahasha za rangi ya kijani na kupangwa juu ya meza.

Mwanamke akiwa amechuchumaa katika maktaba ambayo inatumika kuhifadhi vitabu mbalimbali vya shule ya sekondari, akiwa anachagua baadhi ya vitabu kutoka katika rafu za mbao.

Chumba cha maabala ambayo hutuumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondali kwa ajili yamafunzo ya vitendo ya uchunguzi wakisayansi, kukiwa na meza ndefu anambazo zina mabomba yanayotoa maji yanayo tumika kwa shughuli mbalimbali.

Mwalimu wa kike ambaye anafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari akiwa ameketi katika ofisi yake akifanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi yaliyopo juu ya meza.

Vijana wawili wa kiume, ambao ni walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama nje ya majengo ya darasa, wakikagua mitihani ambayo imehifadhiwa katika bahasha iliyopo juu ya meza.

Mazingira ya jengo la sekondari kukiwa na majengo ya madarasa; yaliotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma na paa la rangi ya kijani, ikiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa fito refu la senyenge ambapo sare za shule zimeanikwa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi, akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu.

Wanafunzi wa kike waliyovaa sare zinazofanana, wakiwa katika maktaba ambapo kuna vitabu vya aina mbalimbali, vikiwa vimepangwa katika rafu za chuma zilizopakwa rangi nyeupe.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wanakabidhiana bahasha ya rangi ya bluu ikiwa na mitihani ndani yake, na kuhifadhiwa katika maboksi.

Mazingira ya chumba cha bweni la shule ya sekondari, kukiwa na vitanda ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia chuma na kuunganishwa kitanda cha juu na cha chini, vikiwa vimetandikwa mashuka masafi.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya darasa wakifunga mitihani katika bahasha za rangi ya kijani ambazo zipo juu ya meza.

Mwalimu wa kike ambaye hufundisha wanafunzi wa shule ya sekondari. Akiwa ameketi ndani ya ofisi yake akifanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi yaliyopo juu ya meza akitumia kalamu ya rangi nyekundu.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani wa kike na wa kiume, wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi nyeupe na bluu, ambazo zina mitihani ya wanafunzi wa shule ya sekondari.

Kijana wa kike na wa kiume ambaye ni wanafunzi wa shule ya sekondari; wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa wakijisomea kwa kutumia vitabu mbalimbali, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wakiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula, unaopatikana katika mwili wa binadamu.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati pamoja na stuli refu kwa ajili ya kukalia.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovaa sare zinazofanana, wakiwa wameketi katika madawati, kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani yenye maswali ambayo anapaswa kujaza kwa usahihi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wamevaa sare zinazofanana kila mmoja akiketi katika dawati lake, akiwa na mtihani wenye maswali ambayo anapaswa kujaza kwa usahihi.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anafundisha somo la kemia kwa kufanya matendo ya kuchanganya kemikali za aina mbalimbali, zilizopo ndani ya chupa zenye rangi tofautitofauti.

Wasimamizi wa mitihani wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambapo kuna wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika madawati, kila mmoja akiwa na maswali ambayo napaswa kujaza kwa usahihi.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na majengo ya madarasa ambayo yametengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, yakiwa na mabati ya rangi ya kijani ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia fito na senyenge, ambapo kuna sare za shule zimeanikwa.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari, ambalo lina vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma na kujipanga kitanda cha juu na cha chini, vikiwa vimetandikwa vizuri mashuka meupe, pia kuna kiti na meza ambavyo hutumika kwa ajili ya kujisomea.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu ambalo hutumiwa kama madarasa, nje kukiwa na viti vilivyotengenezwa kwa ajili ya kukalia, na mti mirefu inayotoa vimvuli.

Chumba cha maabara ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati, pamoja na stori refu ambazo hutumiwa kwa ajili ya kukalia.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza refu pamoja na mabomba ambayo hutoa maji.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anachanganya kemikali za aina mbalimbali, ambazo zimehifadhiwa katika chupa zenye rangi tofautitofauti; zikiwa zimepangwa juu ya meza.

Chumba cha maabala ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza ndefu zenye mabomba katikati pamoja na stuli za kukalia.

Wanafunzi wa kike waliovaa sare, ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa katika maktaba ambayo ina vitabu vya masomo mbalimbali, vikiwa vimepangwa katika rafu za chuma zilizopakwa rangi nyeupe.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa ambazo zina mabomba yanatoa maji ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali.

Kitabu kilichochapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, maalumu kwa kidato cha tatu, kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akichanganya kemikali za aina mbalimbali.

Wasimamizi wa mitihani wakiwa wamesimama mbele ya chumba cha darasa, ambacho kinatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wameketi katika madawati kila mmoja akiwa na mtihani; ambao anatakiwa kujaza kwa makini.

Mazingira ya chumba cha darasa la shule ya sekondari, ambapo kuna ubao wa rangi nyeupe, viti pamoja na meza zilizo na kompyuta mpakato juu yake, madirisha makubwa ya vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Mwalimu wa kike ambae anafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari akiwa ameketi katika ofisi yake, akifanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi akitumia kalamu nyekundu.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi akiwa anatoa elimu inayohusu mfumo wa umeng'enyeji wa chakula katika mwili wa binadamu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Mazingira ya chumba cha bweni la shule ya sekondari kukiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma na kuunganisha kitanda cha juu na cha chini vikiwa na magodoro ambayo yametandikwa kwa mashuka masafi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, ambapo kila mmoja amekaa katika kiti chake, akiwa na karatasi ya mtihani ambayo anahitajika kuijaza kwa usahihi.

Kitabu kilichochapishwa ambacho kinatumika kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, maalumu kwa kidato cha nne kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti tefu la rangi nyeupe akiwa anachanganya kemikali za aina mbalimbali.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na majengo ya madarasa yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, pamoja na paa la rangi ya kijani, ikiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa fito refu na senyenge, ambapo kuna sare zimeanikwa juu yake.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa wamesimama mbele ya darasa, ambapo kuna wanafunzi wameketi katika madawati; kila mmoja akiwa na mtihani ambao anapaswa kuujaza kwa usahihi.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu na madarasa, nje kuna mti mkubwa unaotoa kivuli kizuri pamoja na sehemu zilizotengenezwa kwa ajili ya kuketi na kupumzika.

Chumba cha maabala ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwaajili yakufanya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wakisayansi kukiwa nameza kubwa pamoja na mabomba ambayo hutoa maji.

Mazingira ya chumba cha darasa la shule ya sekondari, kukiwa na ubao wa rangi nyeupe viti pamoja na meza zenye kompyuta mpakato juu yake, na madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu ambalo hutumika kama madarasa, nje kukiwa na sehemu maalumu zilizo tengenezwa kwa ajili ya kukalia, kukiwa na mti mkubwa unaotoa kivuli kizuri.

Mazingira ya chumba cha bweni la shule ya sekondari kukiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma, na kuunganisha kitanda cha juu na cha chini pia kuna kiti pamoja na meza ambazo hutumiwa kwa ajili ya kujisomea.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati, pamoja na stuli refu ambazo hutumika kukalia.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa, pamoja na eneo lenye uwazi mkubwa ambalo hutumika kwa ajili ya makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati pamoja na stuli refu ambazo hutumika kwa ajili yakukalia.

Kitabu cha somo la kemia ambacho kinatumika kuwafundishia wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha tatu, kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anachanganya kemikali za aina mbalimbali.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wachuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa. Akitumia kifaa maalumu kiitwacho projekta, kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vimbweta, wakifanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, baadhi yao wakiandika kile wanachofindishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta, wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato, ambayo ipo juu ya meza pamoja na madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na kompyuta, madaftari na chupa ambazo zina maji ya kunywa.

Mkufunzi wa kike wa chuo akiwa ndani ya ofisi yake ameketi katika kiti, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile: simu ya mezani, makaratasi, kalamu, gazeti la kujisomea; nyuma yake kukiwa na rafu za mbao zenye vitabu vya aina mbalimbali.

Mwalimu wa kike akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa na kompyuta mpakato, madaftari, kalamu wanazotumia kuandikia na chupa zenye maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa; kila mmoja akijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari na kalamu ya kuandikia.

Mkufunzi wa kike akiwa ameketi ndani ya ofisi yake mezani kukiwa na vitu mbalimbali kamavile simu ya mezani, makaratasi, magazeti nyuma yake kukiwa na rafu za mbao zenye vitabu vya aina mbalimbali.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa, ambapo kuna mwanga wa kutosha utokanao na dirisha kubwa la vioo, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilipo juu ya meza.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, mezani kukiwa na kompyuta pamoja na chupa zinazohifadhi maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato walizozishikilia mkononi, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kike, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika madawati, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi; yenye mistari ya rangi nyekundu, wakiwa na nyuso za furaha na kurusha kofia juu, kumaanisha kuwa wamehitimu mafunzo yao ya chuo.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo waliyoketi katika viti ndani ya darasa wakiwa wanamsikiliza kwa umakini baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kike akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa, kukiwa na kompyuta ambazo zipo juu ya meza pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari pamoja na kalamu ambazo hutumia kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini, baadhi yao wakiandika katika madaftari yao kwa kutumia kalamu kile wanachofundishwa.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakipewa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta zilizopo juu ya meza , pamoja na madaftari yenye makaratasi ya rangi nyeupe.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo waliovaa vitambulisho vilivyoning'inizwa shingoni, wakiwa wanafanya majadiliano wa kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wakike na kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato, ambazo wamezishikilia pamoja na madaftari na kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, akitumia kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta, kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo kubwa, kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani, ambalo lina maswali yanayopaswa kujazwa kwa usahihi.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa Wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari miekundu, wakifurahia na kurusha kofia juu kuashiria wamehitimu elimu Yao ya chuo.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa, ambapo kuna kompyuta zilizopo juu ya meza, wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa programu mbalimbali.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, ambalo linamwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, pamoja na madirisha mapana ya vioo.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini. Mwalimu huyo anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufundishia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wamevaa vitambulisho shingoni, wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya jengo la darasa, ambapo kila mmoja ameketi katika dawati, akiwa na mitihani ambao una maswali anayopasa kujaza kwa usahihi.

Mwalimu akiwa anawafundisha vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo waliyoketi katika viti ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini wengi wao wakiandika wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo wanaomsikiliza kwa umakini, wakiwa wameketi kwenye viti, mezani kukiwa na kompyuta pamoja na chupa ambazo zina maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufanya majadiliano; pia kuna mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Vijana wa kike ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi ndani ya chumba cha bweni, ambapo kuna vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kuunganishwa kitanda cha juu na cha chini. Wanafunzi hao wakiwa wanafanya shughuli mbalimbali kama vile kutumia simu janja.

Mwalimu wa kiume, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini, baadhi yao wakiandika kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa akitumia kifaa maalumu cha kielotroniki kiitwacho projekta, kinachokuza maandishi yaliyopo katika komputa mpakato.

Vijana wakike na wakiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza mwalimu akiwafundisha na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mkufunzi wa kike wa chuo kikuu akiwa ameketi ndani ya ofisi yake, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile: simu ya mezani, makaratasi, gazeti; nyuma yake kukiwa na rafu ya mbao yenye vitabu vya aina mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa, kila mmoja akiwa anajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato walizozishikilia, pamoja na madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya jengo kubwa la darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo; walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, kile wanachofundishwa.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa. Wakiwa wanatumia kumpyuta mpakato, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia kile wanachofundishwa.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa umakini. Mwalimu akitumia kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, kwa kutumia kifaa maalumu kiitwacho projekta ambacho hukuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato na kuyaonyesha katika ukuta.

Kundi kubwa la vijana ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo kubwa lenye madirisha mapana ya vioo, kila mmoja akiwa na mtihani ambao anapaswa kujaza maswali kwa usahihi.

Wanafunzi wa kike wa chuo wakiwa wameketi katika bweni, ambapo kuna kitanda kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kuunganishwa kitanda cha juu na cha chini, wakiwa wanatumia simu janja.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati wakiwa wanapatiwa mafunzo wakisikiliza kwa makini baadhi yao wakiandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa makini kumsikiliza mwalimu kile anachofundisha, baadhi yao wakiandika katika madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanavyuo walioketi katika viti huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile madaftari kalamu za kuandikia, na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

vijana ambao ni wanafunzi wa chuo waliovaa vitambulisho katika shingo zao wakiwa wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato ambayo ipo juu ya meza.

Vijana wawili wakiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi ndani ya darasa, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa ambalo lina mwanga kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu, pamoja na kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya jengo la darasa, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika kiti ndani ya darasa. Wakiwa makini kumsikiliza mwalimu wa kiume, ambaye amesimama mbele ya darasa akiwafundisha.

Vijana wa kike na kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanafanya majadiliano mbalimbali kwa kutumia kompyuta za mezani pamoja na madaftari na kalamu ya kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi huku wengine wakisimama ndani ya darasa; wakifanya majadiliano kwa kutumia kopyuta mpakato, madaftari na kalamu zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo kubwa ambalo lina madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo, kila mmoja akiwa ameketi katika dawati lake, akiwa na karatasi au mtihani ambapo anatakiwa kuujaza kwa usahihi.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo ambao wameketi kwenye madawati. Huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari na kalamu wanazotumia kuandikia, pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, kwa kutumia kifaa maalumu kiitwacho projekta kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kike, akiwa amesimama mbele ya darasa. Akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti. Huku mezani kukiwa na kompyuta, madaftari pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati, ndani ya darasa ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Mwalimu wa kiume, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa zinazowazuia mdomo na pua.

Mkufunzi wa kike wa chuo kikuu akiwa ameketi ndani ya ofisi yake, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile simu ya mkononi, gazeti. Nyuma yake kukiwa na rafu za mbao zenye vitabu.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na: kompyuta mpakato, madaftari pamoja na chupa ambazo zina maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika viti wengine wakisimama, ndani ya chumba ambacho kina kompyuta nyingi wanazotumia ili kujifunza pia wakitumia madaftari na kalamu kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya jengo kubwa ambalo lina madawati maalumu yaliyotengenezwa, kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile kompyuta mpakato, simu janja, madaftari au vitabu.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa katika jengo, ambapo kila mmoja ameketi kwenye dawati akiwa na karatasi au mtihani anaopaswa kuujaza kwa usahihi.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa kubwa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi huku wengine wakisimama ndani ya darasa ambapo anafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo kubwa ambalo lina madawati, kila mmoja akiwa ameketi anajisomea peke yake, kwakutumia vitu mbalimbali kama vile komputa mpakato, madaftari au vitabu.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo, wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari ya rangi nyekundu, wakiwa na nyuso za furaha katika mahafali, wakirusha kofia juu. Kuashiria wamemaliza mafunzo yao ya elimu ya chuo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, akitumia kifaa cha kielektroniki kiitwacho projecta kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa mbalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu na madirisha makubwa ya vioo.

Mwalimu akiwa anafundisha wana chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, ambapo mwalimu huyo anatumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kwa ajili ya kufundishia.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, mwalimu huyo akitumia kifaa kiitwacho projekta kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya jengo kubwa kila mmoja akiketi peke yake akiwa anajisomea kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile kompyuta mpakato, simu janja, vitabu au madaftari.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakiwa na madaftari na kalamu wanazotumia kuandika, na mwalimu akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufindishia.

Mkufunzi wa chuo wa kike akiwa ameketi ndani ya ofisi yake, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile simu za mezani, makaratasi, magazeti nyuma yake kukiwa na rafu ya mbao yenye vitabu vya aina mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, baadhi yao wakiandika kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti katika muundo wa nusu duara, huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile vitabu, madaftari, kalamu za kuandikia na vikoba vya kijifadhi vitu vidogo vidogo.

Vijana wa kike, ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika bweni la wanawake, ambapo kuna vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na kuunganisha kitanda cha juu na cha chini, wakiwa wanatumia simu janja zao.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakimsikiliza kwa umakini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari, wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, kile ambacho wanafundishwa.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi katika madawati wakimsikiliza mwalimu kwa umakini kila wanachofundishwa, na kuandika katika madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini, akitumia kifaa maalumu kiitwacho projekta kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

mwalimu akiwa amesimama katikati ya darasa akitoa somo kwa Wanafunzi wa vyuo ambao wameketi katika viti, katika muundo wa nusu duara wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wameketi katika madawati wakimsikiliza mwalimu kwa makini, baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaktari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, waliovaa barakoa, wakiwa wameketi kwenye madawati na kumsikiliza mwalimu huyu kwa umakini, kile anachokifundisha.

Vijana wakike ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanafanya shughuli za ujasiriamali kwa kufanya ususi wakiwasuka wanafunzi wenzao ili kujipatia kipato kinachowasaidia kukidhi mahitaji yao.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa kike na kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakimsikiliza kwa makini na wengine wakiandika wanachofundishwa kwenye madaftari.

Vijana wakike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato ambazo wamezishikilia, pamoja na madaftari na kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, wengi wao wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuwaeleza kila anachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kike, akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na kompyuta, madaftari pamoja na chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari, wakitumia kalamu.

Vijana wa kike ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanafanya shughuli za ujasiriamali, kwa kusuka nywele za wanafunzi wenzake na kujipatia fedha zinazowasaidia kujikimu kimaisha.

Mwalimu akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, akiwa anatumia kifaa maalumu kiitwacho projekta, kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato, na kuyaonyesha katika kuta.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba ambacho kina mwanga wa kutosha utokanao na dirisha pana, lililotengenezwa kwa vioo, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya jengo kubwa ambalo lina madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo kila mmoja akiwa na mtihani ambao una maswali anaepaswa kujaza kwa usahihi mkubwa.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa, wengine wakisimama wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vimbweta, wakijadiliana kwa kutumia vifaa mbalimbali, kama vile; kompyuta mpakato, simu janja, madaftari na kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, mwalimu huyo akitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kwa ajili ya kufundishia.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya chumba cha darasa, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, kwenye muundo wa nusu duara wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya mafunzo ya vitendo ya kutengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya vitendo vya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafishia na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta za mezani, wakitumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta hiyo.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyevaa koti refu la rangi ya kijani, ya kutumia kompyuta mpakato kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya uvitendo ya utengenezaji wa magari wakitumia gari bovu, ambalo limeng'olewa milango pamoja na madirisha; likiwa ndani ya karakana kubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia program mbalimbali na mwalimu ambaye amevaa koti refu la rangi ya kijani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza mwalimu kwa umakini, na kuandika wanachofundishwa kwenye madaftari yenye makaratasi ya rangi nyeupe, huku wengine wakitumia simu janja.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi walio vaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari kwa kutumia gari bovu, ambalo liko ndani ya karakana kubwa.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu aliovaa koti la rangi ya kijani.

Kijana wa kike ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa amevaa koti refu la rangi ya bluu, akiwa anabonyeza vitufe ili kuongoza mtambo au mashine ya kisasa inayotumika kuhifadhi nguvu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo, ya uchomeleaji wa vyuma kwa kutumia moto wa gesi, wakivaa vifaa maalumu au miwani katika macho, ili kuwakinga na mwanga utokanao na moto huo.

Kijana wa kiume ambae ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa katika maeneo ya viwandani, ambapo kuna mashine au mitambo inayoongozwa na kifaa kidogo ambacho unabonyeza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika karakana, ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari, wakitumia gari bovu ambalo halina madirisha wala milango.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vitu mbalimbali vya samani kama vile; viti, meza, vitanda kwa kutumia mbao.

Vijana wa kiume ambao ni wnafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanatengeneza kompyuta mpakato, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya kutumia na kutengeneza kifaa ambacho kipo juu ya meza na mwalimu anaye kiongoza kifaa hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa magari, wakitumia gari bovu ambalo halina madirisha lililopo ndani ya karakana.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya utumiaji wa kifaa ambacho kipo juu ya meza na Mwalimu ambaye ni mzungu.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo, wanatengeneza kifaa cha kielektroniki wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza mradi kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, vilivyounganishwa kwa kutumia waya mwembamba.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya uchomeleaji wa vyuma kwa kutumia moto mkali wa gesi, wakiwa wamevaa miwani maalumu ambazo huwakinga na mwanga mkali utokanao na moto huo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya upakaji rangi kukiwa kunazibwa kwa kutumia plastiki sehemu ambazo hazihitajiki kupaka rangi, pia wamevaa barakoa zinazowakinga pua na mdomo wasipatwe na harufu ya rangi hiyo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa majengo kwa kutumia matofali, wakiwa wamevaa vitu kwa ajili ya kujikinga kama vile kofia na mabuti.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa mradi mdogo,w akitumia vifaa mbalimbali vya kieletroniki ambavyo vinaunganishwa kwa nyaya nyembamba.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kifaa cha kielektroniki kilichopo juu ya meza, na mwalimu akiwa anakitengeneza.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa anabonyeza vitufe ili kuongoza mtambo au mashine kubwa ya kisasa inayotumika kuhifadhi nishati safi.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta mpakato, zilizopo juu ya meza kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta, kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu aliovaa koti la rangi ya kijani.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya bluu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa ameketi katika ofisi yake akifanya matengenezo ya kifaa ambacho kipo juu ya meza.

Vijana wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta ya mpakato, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, wakitumia programu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi ndani ya darasa, ambapo wanapewa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani, wakitumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya upakaji rangi, kukiwa kunazibwa kwa kutumia mifuko ya plastiki sehemu ambazo hazihitajiki rangi kisha rangi hiyo kupulizwa, wakivaa vifaa maalumu mdomoni na pwani ili kudhibiti, harufu ya rangi hiyo.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafishia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza mradi mdogo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ambavyo vinaunganishwa kwa waya nyembamba.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo kila mmoja anapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafisha na kuchomelea.

Kijana wa kiume ambae ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anafanya matengenezo ya kifaa ambacho kipo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwakutumia program mbalimbali.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiketi ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta ya mpakato zilizopo juu ya meza kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta na mwalimu aliyevaa koti la rangi ya kijani, wakiwa wanatumia programu mbalimbali zilizopo katika kompyuta hizo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Kijana wa kike, aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi. Akiwa anabonyeza vitufe ili kuongoza mtambo au mashine, ambayo inatumika kuhifadhi nishati.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kifaa kilichopo juu ya meza na mzungu.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkononi wakitumia vifaa mbali mbali kwa ajili ya: kufungulia, kuchomelea, kusafisha na kupima umeme mdogo.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa darasani wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya kielekroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa wafunzo ya vitendo ya upakaji rangi, wakitumia kifaa maalumu kinachopuliza rangi, wakiwa wanaziba sehemu ambazo hazihitajiki kupata rangi hiyo.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa darasani ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta za mezani wakitumia programu mbalimbali.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi ya bluu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anatengeneza kifaa cha kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia pamoja na kuchomelea.

Vijana wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa mradi mdogo wakitumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki kwa kuvinganisha kwa pamoja.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi, kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kusafishia.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya mradi mdogo, wakitumia vifaa mbalimbali vya kieletroniki pamoja na nyaya nyembamba ambazo huunganisha vifaa hivyo.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kifaa cha kielektroniki. Wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa anabonyeza vitufe, ili kuongoza mitambo au mashine za kisasa zilizopo katika kiwanda kikubwa.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika darasa ambapo wanafanya matengenezo ya simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali, kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika karakana kubwa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari wakitumia gari bovu, ambalo halina madirisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa majengo wakivaa vifaa mbalimbali ili kujikinga kama vile kofia vichwani, mabuti na makoti.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambayo ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta zilizopo juu ya meza, wakitumia programu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wawili wakiwa katika darasa, ambao ni wanafunzi wa chuo cha fundi, wakitengeneza kifaa cha kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomolea.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta iliyopo juu ya meza wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Kijana wa kike ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, aliyevaa koti refu la rangi ya bluu; akiwa katika karakana ambapo anafanya utengenezaji wa kifaa cha kielektroniki, akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anabonyeza vitufe ili kuwasha mtambo au mashine za kisasa zinazoongoza mitambo mingine.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wakike ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya uchomeleaji wa vyuma, kwa kutumia moto mkali wa gesi, wakiwa wamevaa miwani machoni ili kujikinga na mwanga utokanao na gesi hiyo.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi ya bluu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa darasani akifanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya uchomeleaji wa vyuma, wakitumia moto wa gesi mkali, wakivaa miwani ambazo huwakinga na mwanga utokanao na moto huo.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa magari. Kwa kutumia gari bovu ambalo halina madirisha, likiwa ndani ya karakana kubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa katika chumba cha darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafisha na kuchomelea.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mzungu kwa kutumia mtambo uliopo juu ya meza.

Wanafunzi vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya uchomoleaji wa vyuma kwa kutumia moto wa gesi, wakiwa wamevaa miwani ambazo zinawakinga na mwanga utokanao na moto huo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kusafishia.

Kijana wa kike, aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anabonyeza vitufe ili kuongoza mtambo au mashine kubwa inayohifadhi nishati safi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafishia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakifanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki, kwa kutumia vifaa mbali mbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza mradi mdogo wa kielekitroniki, kwa kutumia vifaa mbalimbali pamoja na nyaya nyembamba kwa ajili ya kuunganisha vifaa hivyo.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa komputa kwa kupitia programu mbalimbali.

Vijana wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani, kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kieletroniki, kwa kukifungua akitumia vifaa mbalimbali.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya uchomeleaji wa vyuma kwa kutumia moto mkali wa gesi, wakiwa wamevaa miwani ili kuwakinga na mwanga mkali utokanao na moto huo.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya buluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta zilizopo juu ya meza kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya kutumia na kutengeneza kifaa kilichopo juu ya meza kikiongozwa na mwalimu.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanafundishwa baadhi yao wakiandika kile walichofundishwa kwenye madaftari, huku wengine wakitumia simu janja.